Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaojulikana kama hydroponics . Mazao ya kijani kibichi yamepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki. Kila mmea umewekwa kwenye tundu ndogo ndani ya bomba na kuna vifaa vya rangi ya kijani kibichi vinavyoshikilia mmea mahali pake.

Huu ni mfumo rahisi wa kilimo cha hydroponic nje, ambapo mimea michanga inakua kwenye bomba nyeupe lililounganishwa na mabati ya rangi ya udongo. Mfumo huu unaonyesha mbinu mbadala ya kilimo kinayotumia nafasi ndogo na kudhibiti maji.

Hii ni mimea mingi ya lettuce iliyopandwa katika mfumo wa kilimo wa hydroponic . Mimea hii ya kijani kibichi inakua ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa safu.

Hili ni trakta kubwa la kijani likipita kwenye shamba kubwa la mimea. Trakta hili linaonekana likiwa na vifaa vya kunyunyizia au kupanda vilivyounganishwa nyuma yake na vinatumika kwa kilimo cha kisasa cha mashine.

Hii ni safu ndefu ya ng'ombe wa maziwa weusi na weupe, wakiwa wamefungwa katika vizimba vya chuma, ndani ya zizi la kisasa. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu, na feni zimewekwa juu ili kudhibiti joto.

Hili ni banda kubwa la ng'ombe wa maziwa katika shamba la kisasa la ufugaji wazi wa ndani. Kuna safu ndefu ya ng'ombe weusi na weupe, aina maarufu kwa uzalishaji wa maziwa wakiwa wamesimama kwenye vibanda vyao.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa matunda ya kahawa mbichi na zilizoiva zikiwa zimetandazwa kwenye gunia. Matunda haya yana rangi mbalimbali kuanzia kijani kibichi, njano, nyekundu hadi zambarau nyeusi zikionyesha hatua tofauti za ukomavu.

Haya ni mandhari ya shambani, nyuma kuna miti iliyomea. Shamba linaonekana kuwa limechimbwa mitaro, huku kuna maji yanayopita kwenye pipu, yanayo yakinyunyiziwa katika shamba.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa ka mstari likiwa na mimea ya kijani kibichi inayoonekana kustawi. Katikati ya safu za mimea kuna mfereji mwembamba kwenye maji yanayotiririka.

Hili ni eneo kubwa la shamba lenye mimea ya kijani kibichi labda mahindi au ngano, ikimwagiliwa maji. Kuna vibomba vingi vya kunyunyuzia maji kwa lugha ya kimombo sprinkers vilivyopangwa kwa safu ikinyunyuzia maji kwa nguvu juu ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika shamba kubwa la mimea labda viazi au mazao mengine yanayokua chini. Sehemu kubwa ya picha inachukuliwa na shamba kubwa lililojazwa mimea kijani kibichi inayoashiria ukuaji mzuri

Hili ni shamba lililolimwa lenye udongo mwekundu ambapo mimea michanga imepandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na bomba nyeusi zilizotandazwa kando ya mistari ya mimea ikiashiria matumizi bora ya maji katika kilimo.

Hili ni shamba kubwa la kilimo likinyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Kuna mistari mingi ya mimea midogo ikiwezekana mazao kama mahindi au mboga iliyopandwa kwa safu nadhifu kwenye undongo wenye rangi ya kahawia.

Hizi ni safu ndefu za mabomba ya umwagiliaji iliyowekwa kwenye shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo. Udongo una rangi ya kahawia iliyokolea ukiwa umelimwa vizuri na kupangwa katika mistari ya kupandia.

Huu ni mfumo wa kunyunyuzia mimea maji. Vishikio vya maji vinarusha maji hewani ya kitanda. Chini, kuna mimea mingi yenye majani makubwa ya kijani kibichi yanayoonekana kuwa na afya njema na yenye unyevunyevu.